Hapa tuna posta au ukipenda sticker ya siasa, na posta hii inamaandishi pale na pia vilevile kuna mwanamke ambaye picha yake imewekwa pale, amevaa nguo nyekundu na posta hii inaweza kuwa inatumika katika wakati wa siasa kutafuta Kura.

Tunaweza kusema kuwa hapa ni ofisini pale pa kutoa au kuchukua ushuru nchini Kenya, na tunamuona mtu pale anahudumiwa, tunaweza kumuita mteja, na yule ambaye anamhudumia tunamwita mhudumu, na tunaona pale anaandika ama anasahihisha kitu pale, ambapo anaelekezwa na mwenzake.